Picha ambayo inaangazia mahali ofisi za shule hii zilipo. Katika shule ni vyema kuwa na bango ya kuonyesha ofisi kadhaa wa kadhaa.

Aliye kuwa governor wa Nairobi bwana Mike Mbuvi Sonko, anaonekana na wanariadha wa nchi ya Kenya, wanajitayarisha katika michezo ya kupigana na ngumi za mkono.

Wachezaji wa mpira wa timu ya Kenya. Wachezaji hawa ni walemavu, ilhali wanajikakamua ili kuweza kuwasilisha nchi yetu ya Kenya. Hii ni vyema kwa kila mtu ajitie bidii maishani.

Wachezaji mpira walio na ulemavu wanacheza mpira na kuwasilisha nchi ya Kenya. Kutokana na picha hii, twaweza sema kuwa maisha ya kujitahidi hata kama wewe ni kilema au uko na shida yoyote maishani.

Mwanariadha wa nchi ya Kenya, wenye jina Asiya Sururu Mohamed, kuzaliwa mwezi wa Aprili tarehe 25 mwaka wa 1992, katika mji wa Mombasa. Anafanya mchezo wa para-rowing .

Lango la darasa limefungwa. Hii inaashiria wanafunzi wako katika mapumziko au wamefunga shule. Ni vyema wanafunzi kupatiwa huu muda wa kupumzika ili waweze kufikiria na kupumzika.

Tarakilishi aina ya dell. Zipo mezani na zimezimwa. Tarakilishi hizi hutumiwa na wanafunzi kujifunza jinsi ya kuzitumia. Ni vyema wanafunzi wajifunze wakiwa wachanga, ili waweze kujisaidia maishani kutumia teknolojia.

Tarakilishi aina ya dell. Pia imezimwa katika dirisha yanaonekana kuwa shuleni. Ni vyema wanafunzi waweze kufujinza na kuelewa tarakilishi katika umri mdogo.

Jengo la shule. Jengo hili ni la ghorofa na sanasana inaonekana kuwa madarasa au mahali wanafunzi wanalala. Shule hii inaonekana pia kuwa safi zaidi.

Kitabu cha watoto wadogo cha kusoma Reader two ambayo inafunza afya, safety na adabu. Ni vyema watoto wakiwa wachanga wanaweza kusoma mambo haya ili waweze kuishi kwenye jamii vizuri.

Viti na dawati za wanafunzi, humu ni shuleni na wanafunzi hawamo darasani. Ilihali viti na dawati zao zipo salama zinaongoja waingie darasani ili waweze kusoma na kupita mtihani.

Katika shule darasa la grade 1c , linamkaribisha mwalimu Agnes. Mwalimu agnes anaonekana kuwa ni mwalimu mzuri na anawasaidia wanafunzi darasani ili kuweza kuhitimu masomo yao.

Mwanariadha wa mchezo wa kuogelea, anaonekana amefika tamati au ndo anaanza kuogelea. Mchezo huu huwa inafanyika duniani kote na ni vyema mtu kujua kuogelea.

Katika shule kuna mahali ambapo pametengwa ijawapo kuna moto au ingawapo kuna moto. Wanafunzi ,walimu wanaweza kimbia na kusimama hapo ili wasaidiwe.

Mwanaume mlemavu anajiskuma kwenye kiti chake, kinamsaidia kutembea na kufika mahali kadha wa kadha. Anaonekana pia amebeba vitabu ambavyo ni vya kusoma.

Mwanadada, Asiye Sururu anajifunza kwenye mto Oise. Mwanadada huyu ni mwanariadha wa mchezo kwenye lugha ya kimombo, water rafting .

Ofisini mwa walimu, kuna faili za wanafunzi au za vitabu au za mambo yoyote ambayo yanahusika shuleni. Ni vyema kuweka mambo yako katika file ili wakati unahitaji ni rahisi kuyapata.

Ubao wa darasa ambao ni siku ya Ijumaa Februari mwaka wa elfu mbili ishirini na tano, darasa hili wanaonekana pia ni kama wanafunzwa herufi na uandishi.

Wanafunzi wanashindana katika michezo ya shule. Katika shule za Kenya wanafunzi hushindana katika michezo kadha wa kadha ikiwemo ukimbiaji, mpira na mengi mengineo.

Mwanariadha Kimani na mwenzio wanaonekana wakiwa wamemaliza kukimbia ishara yao si njema vile lakini ni vizuri kusapoti wanariadha wa nchi yetu ya Kenya.

Wanariadha walio na ulemevu na wanariadha wengine wanaonekana wakitembea wakipeperusha bendera ya nchi ya Kenya ,hii ni kuonyesha kwamba wameshinda michezoni na ni vyema kama nchi kuunguna pamoja katika kila jambo .

Kitabu cha Kiswahili cha darasa la pili ambayo inaitwa Nyota ya Kiswahili. Kitabu cha mwanafunzi gredi ya pili. Kusoma Kiswahili shuleni ni muhimu sana.

Samson Ochuka, mwanariadha aliyezaliwa nchini Kenya mwezi wa Aprili siku ya kumi na tatu mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na tisa. Mwanariadha huyo ana shida ya masikio na hivo anachezea nchi ya Kenya kama mlemavu.

Mchezaji wa timu kuu ya Kenya anaonekana akicheza mpira wa miguu. Mchezaji huyu ni kiwete ilhali ni kiwete bado anatia nguvu na kuweza kucheza mpira. Ni vyema watu kusoma watie bidii.

Jengo la shule. Jengo hili linakaa kuwa la kifahali. Pia mbele yake twaeza kuona mahali bendera ya nchi yaweza kupandishwa na kuashiria kwamba shule hii ina umoja na serikali.

Wanariadha wanapeperusha bendera ya Kenya huku wakisukumwa katika viti zao za magurudumu. Wanariadha hawa ni walemavu na wanapigania nchi ya Kenya katika mchezo tofauti tofauti.

Mfanyikazi wa serikali anaonekana wakihutubia wakenya wa kawaida katika mkutano huo wa Kise conference , mkutano huo unashughulikia sana watu ambao wana ulemavu.

Mwanariadha Nancy Chelagat Koech, anaonekana akipeperusha bendera ya nchi ya Kenya. Nancy ni mlemavu wa macho na ni Mkenya kwa kuzaliwa.

Katika shule, pale tunawezaona kuna mahali iwapo kuwe na janga la moto, wanafunzi wanafaa kukimbilia. Katika shule zote, hospitali zote au mahali popote kunafaa kuwa na mahali. Iwepo kuwe na janga la moto, watu wanafaa kukimbilia hapo kwa usaidizi.

Wesley Kimeli Sang mwanariadha wa viwete, mkono wake wa kulia ndio unao shida . Alizaliwa mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na nne mwezi wa Machi . Ni mwanariadha mtajika nchini Kenya.

Mwanadada anaonekana kupumzika kidogo baada ya kuinua chuma. Ni vyema kuinua chuma na kufanya mazoezi mengine ili kuweza kuwa na afya njema na pia saa ingine kama ni kwa michezo ni vyema pia uweze kuinua.

Wanariadha Koech na mwenzio wanaonekana wakikimbia. Koech amefunika macho yake na anapeperusha bendera ya Kenya. Humu watu wanaweza soma umoja ni nguvu.

Bango la kufunza watu umuhimu wa misitu yetu na misitu yetu ndiyo itatusaidia katika siku zetu za usoni. Bango hili lina ashiria aina za misitu na umuhimu wa misitu.

Katika ubao wa darasa, humu twaona mwalimu amewaandikia wanafunzi wake vitu katika ubao na pia kuna picha ambazo zinafunza wanafunzi jinsi ya kuongea maneno.

Mtihani wa mwanafunzi unaonekana ukiwa umesahihishwa na mwalimu. Mwalimu amemwonyesha mahali ambapo amefanya vyema na pale ambapo amefanya visivyostahili. Itakuwa rahisi kwa mwanafunzi kuendelesha masomo yake kwa vile mwalimu amemrahisishia na kumsahishia kazi.

Katika darasa la shule, mwezi wa februari tarehe ishirini na nne, mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Mwalimu ameuliza swali vipi samweli aliongea mungu alipomwita.

Jumba la kigorofa, sanasana linaonekana kuwa shule .Shule hii imejengwa vizuri na pia nyasi zake zimekatwa vyema ili kuwezesha wanafunzi wawe na mazingira mazuri ya kusoma.

Bango katika shule ambayo ina mambo mengi kuhusiana na shule hii. Inaonyesha umuhimu wa kuheshimu walimu, umuhimu wa kulinda saa, umuhimu wa kutia bidii na umuhimu wa kufanya kazi kama timu.

Kiwanja cha shule kilichoonekana kuwa na vifaa vya kuchezeachezea, ni vyema wanafunzi wanapotoka darasani wanaweza kujitumbuiza na michezo hii ili kuchangamsha akili zao na kuwafanya wawe ngangari darasani.